Huduma kwa watu wazima na wazee. Ni utunzaji maalum unaolenga afya, ustawi na heshima ya watu wenye umri mkubwa . Inahusisha kusaidia wazee kupata matibabu, lishe bora, usafi na uangalizi wa karibu, pamoja na kueneza kwa busara na uzoefu wao.

Afya ya jamii na uhamasishaji ni juhudi za kutoa elimu, huduma za afya na msaada moja kwa moja kwa watu katika maeneo yao. Wahudumu wa afya ya jamii hutembelea watu majumbani kutoa elimu kuhusu magonjwa kama malaria na HIV, kusaidia kinamama wajawazito, na kuhamasisha usafi wa mazingira.

Afya ya jamii na huduma za kufikia wananchi. Ni mpango inayolenga kuboresha afya ya watu kwa kuwafikia moja kwa moja kwenye makazi yao au maeneo yao ya jamii.

Afya ya meno. Ni hali ya kuwa na meno na fizi safi. Imara zenye afya ili kuepuka magonjwa kama kuoza kwa meno na harufu mbaya mdomoni. Ni muhimu kupiga mswaki mara mbili kwa siku kutumia dawa ya meno yenye floride na kumbelea daktari wa meno mara kwa mara.

Afya ya meno ni hali ya kuwa na meno na fizi zenye afya; bila maumivu, uvimbe au magonjwa kama kuoza kwa meno na fizi. Kama vile tunaweza kuona daktari akimhudumu mgonjwa. Mfano wa ukaguzi na matibabu ya meno, ili kuzuia matatizo kama pengo, maumivu ya meno na ugonjwa wa fizi.

Afya ya meno. Ni hali ya kuwa na meno na fizi safi zenye afya kama inavyoonekana. Hii inahusisha kupiga mswaki mara mbili kwa siku, kutumia dawa ya meno na kuenda kwa daktari wa meno mara kwa mara ili kuzuia magonjwa kama kuoza meno, maumivu na harufu mbaya.

Tunaeza sema mbele yangu kuna mwanadada ambaye anaweza kufanyiwa usafi wa meno akiwa ametabasamu. Mbele yake kunaonekana kuna chombo ambalo linatumika kufanya usafi wa hizo meno zake zinarekebishwa ziwe nyeupe.

Mbele yako kuna mwanadada ambaye anatabasamu vyema na kukaa vyema akitabasamu, kwa kweli huyu dada ana hina ya furaha ama anafurahia ndo maana pia unaweza sema anatabasamu kwa kuwa ukiangalia ana meno pia nyeupe ambayo yametoka kwa kuwa alikuwa na tabasamu.

Mwitiko wa dharura na majanga, ni hatua zinazochukuliwa haraka kukabiliana na matukio kama mafuriko, moto, tetemeko la ardhi au ajali kubwa. Hapa kenya kuna taasisi kama National Disaster Operational center ambazo uratibu juhudi za kutoa msaada kuokoa maisha na kupunguza madhara wakati wa dharura.

Mwitiko wa dharura na majanga. Ni hatua zinazochukuliwa haraka kuwasaidia watu na mazingira badala ya tukio kama ajali, moto, mafuriko au tetemeko la ardhi. Kama vile tunavyoona mtu akijaribu kuzima moto kwa nyika. Mfano wa jinsi jamii inavyoweza kujitolea kukubaliana na majanga.

Mwitikio wa dharura na majanga ni hatua zinazochukuliwa haraka kusaidia watu wakati wa tukio kubwa kama mafuriko, moto au tetemeko la ardhi.

Mwiteko ya dharura na majanga. Ni hatua zinazochukuliwa haraka kusaidia watu au kuzuia madhara zaidi baada ya tukio kubwa kama ajali, moto, mafuriko au uharibifu wa miundo mbinu. Kama vile tunaweza kuona eneo la ajali kubwa ambapo watu na vikosi vya dharura wamekusanyika kusaidia waadhiriwa na kuratibu uokoaji.

Kukabiliana na dharura na maafa. Hapa twawezasema kuna ghorofa ambalo linaweza kuteketea na humu pia kuna watu wamekusanyika wakieza kutabasamu hilo ghorofa likiteketea na linawezakutoa moshi.

Afya ya mazingira ni hali ya mazingira inayochangia kulinda na kuboresha afya ya binadamu kama vile tunavyoonyeshwa eneo lenye miti mingi iliyokatwa na ardhi kavu. Mfano wa uharibifu wa mazingira unaoweza kusababisha magonjwa, ukame na ardhi kwa afya ya jamii.

Afya ya mazingira. Ni hali ya mazingira yanayotuzunguka kama hewa, maji, chakula na arthi, na jinsi yanavyo athiri afya ya binadamu. Kama vile, tunaonyeshwa vyakula safi na vyenye virutubisho ambavyo ni muhimu kwa afya bora na kuzuia magonjwa yanayotokana na mazingira machafu.

Afya ya mazingira. Humu ndani tuko kwenye kichaka ambapo tunaona swara ameweza kulala ama pengine ameaga dunia. Humu kando kuna aina ya miti tofauti tofauti.

Afya ya mazingira ni hali ya kuwa na mazingira safi na salama ambayo hayaleti madhara kwa afya ya binadamu, kama vile twaeza kuona maadhari safi ya milima na bonde ishara ya mazingira bora yanayosaidia afya ya jamii.

Afya ya mazingira. Ni hali ya kuhakikisha mazingira yanayozunguka binadamu ni safi na salama ili kulinda afya ya watu kama vile twaweza kuonyeshwa vyakula vya aina mbalimbali ikimaanisha umuhimu wa chakula salama na kilichofaidiwa vizuri ili kuepuka magonjwa yanayotokana na mazingira machafu.

Afya ya mazingira ni hali kuwa na mazingira safi salama yenye afya ili kulinda ustawi wa binadamu, kama vile twaeza kuona shamba la kijani ishara ya mazingira safi na hewa safi inayosaidia afya na jamii.

Miundo mbinu na vituo vya afya ni majengo, vifaa na mfumo inayowezesha utoaji wa huduma za afya bora kwa jamii kama inavyoonekana. Mfano ni hospitali, zahanati, kliniki na vituo vya afya vilivyo na majengo imara, vifaa vya kisasa kama mashine za uchunguzi na sehemu za kutupa taka hospitalini.

Miundombinu na vifaa vya afya ni vitu vya majengo vinavyotumika kutoa huduma za afya kwa jamii kama vile inaonyesha ofisi ndani ya kituo cha afya ikiwa na meza, viti, vizani za karatasi, kumbukumbu. Hii ni sehemu ya miundombinu muhimu kwa huduma za afya.

Vituo vya afya na miundombinu vyake. Ni sehemu zote za vifaa vinavyosaidia kutoa huduma bora za afya kwa jamii kama vile tunaweza kuonyeshwa chumba cha x-ray hospitalini. Mfano wa miundombinu ya kisasa inayotumika kudungwa wagonjwa.

Vifaa na vifaa tiba. Ni vifaa zinazotumika hospitalini au kliniki kusaidia uchunguzi, matibabu na usafi wa magonjwa, kama inavyoonekana, roho ya upasuaji inayotumika kusafisha ngozi kabla ya sindano au upasuaji ili kuzuia maambukizi.

Vifaa na vifaa tiba ni vitu vinavyotumika hospitalini au kliniki kusaidia matibabu na utunzaji wa magonjwa. Kama vile tunaweza kuona vifaa vya matibabu, mashine za kupimia shinikizo la damu, mashine za oksijeni na kadhalika.

Vifaa vya matibabu ni mashine au vifaa vinavyitumika hospitalini au kliniki kusaidia utambuzi matibabu na ufuatiliaji wa afya ya wagonjwa kama vile kifaa hiki ni kifaa cha matibabu kinachotumika kupima macho.

Wahudumu wa afya, ni watu waliofunzwa kutoa huduma za matibabu na afya kwa wagonjwa. Hii inajumuisha madaktari, wauguzi, matibabu na wasaidizi wa matibabu.

Wafanyikazi wa matibabu, hapa tunaweza kuona tuko kwenye chumba la daktari; ambalo liko na rununu ya mkono pia kuna baadhi ya vitu kama madawa. Na ukiweza kuangalia pia hapo kando utaona kuna mgonjwa ambaye anayengoja kuhudumiwa.

Dawa za kisasa. Ni tiba za huduma za afya zinazotumia sayansi, teknolojia ya kisasa na ushahidi wa kitaalamu kutibu na kuzuia magonjwa.

Dawa za kisasa. Dawa hili lina rangi la buluu na kwa kweli dawa hili lina uwezo wa kufanya mtu akue na nguvu ama linaweza kumwogeza nguvu.

Dawa za kisasa, ni matibabu yanayotumia sayansi na teknololija ya kisasa kutibu na kuzuia magonjwa kama inavyoonekana kwenye picha. Inahusiana matumizi ya vifaa vya hospitali kama kipima joto, shindano, mashine za uchunguzi, dawa za hospitali na upasuaji.

Matibabu ya watoto na magonjwa yao, kama vile tunaweza kuona mtoto mdogo akipokea huduma ya afya. Tunaona matibabu ya watoto hospitalini.

Matibabu ya watoto. Wauguzi na madaktari hutoa huduma kama chanjo. Matibabu na magonjwa ya utotoni na ufuatiliaji wa afya ya watoto. Huduma hizi ni muhimu kulinda watoto dhidi na magonjwa na kuhakikisha wanakua vizuri.

Michezo na matibabu ni tawi la tiba linaloshughulikia na matibabu, kinga na uboreshaji wa afya kwa watu wanaofanya mazoezi au michezo kama inavyoonekana.

Dawa za michezo. Ni taalamu ya tiba inayoshughulikia matibabu, kinga na uboreshaji wa afya, kwa wachezaji na watu wanaofanya mazoezi. Kama vile twaweza kuona mchezaji akiwa na mpira ya beki, na michezo. Mfano wa mtu anayehitaji huduma za dawa michezoni kwa afya na utimamu.

Dawa za asili, dawa za jadi au dawa za kienyeji. Matibabu yanayotumia mimea, mizizi, magome na viungo vya asili kutibu na kuzuia magonjwa na desturi hizi hupitishwa kutoka kizazi hadi kizazi.

Dawa za jadi, ni tiba zinazotumika mimea na viungo vya asili kutibu magonjwa kama inavyoonekana. Mfano ni mwarubaini, mchanganyiko wa mimea arubaini kama aloevera, neema na muringa unaotumiwa kutibu maradhi mbalimbali.

Dawa za ajadi ni tiba zinazotumia mimea, mizizi, magome, matunda na viungo vya asili kutibu magonjwa kama inavyoonekana. Dawa hizi hutumiwa sana vijijini na mjini kwa sababu ni rahisi kupatikana, ni za hasili na zinatambulika na jamii nyingi kama vile Afrika Mashariki.

Dawa za jadi ni tiba zinazotumiwa, mimea, mizizi , magome na matunda kutibu magonjwa na kuboresha afya kama inavyoonekana kwenye picha, mmea wenye matunda.

Tiba asili ni matumizi ya mimea, mizizi, na matunda, kutibu magonjwa na kuimarisha afya bila kutumia dawa za kisasa. Kama vile twaweza kuona mti mwenye majani mengi. Mfano wa mimea yanayotumika kama dawa asili kama vile mwarubaini, mstaafini, na kadhalika.

Dawa za jadi. Ni tiba zinazotumiwa, mimea, mizizi, majani na asili nyingi kutibu magonjwa na kulinda afya kama vile mmea huu ni baadhi ya dawa za jadi zinazotumiwa kutibu magonjwa.

Dawa za jadi, ni tiba zinazotumia mimea, mizizi, makome ya matunda na viungo vya asili kama inavyoonekana. Mimea kama Mugunga, Mwarubaini na Prunus africana , hutumiwa kutengeneza chai, kusiaga au kupaka sehemu yenye tatizo ili kutibu magonjwa kama kikohozi, homa, maumivu au magonjwa sugu.

Dawa za asili. Ni tiba zinazotumia mimea, mizizi mbegu na miti shamba kutibu magonjwa na kuimarisha afya, kama vile tunaweza kuona vichaka, vyanzo vikuu vya dawa za asili. Waganga wajadi hukusanya majani, mizizi na makome kutoka huko.